Vijana watatu wanaoonekana wakishikilia viroba, pamoja na dumu lililojaa nafaka kwa ajili ya wanyama, wakiwa wamesimama mbele ya bango lililoandikwa "yarabudiga". Wakati pembeni kuna soketi nyeupe, ambayo inapitisha umeme katika chumba hicho ambacho hawa vijana wakionekana kuwa.

Matango yenye rangi ya kijani yakiwa yameshikwa na mkulima pamoja na udongo wenye rutuba na miti iliyozunguka, eneo hili lina uzalishaji wa matango kutokana na ardhi yake yenye rutuba ambapo inapelekea kupata matango mengi kwa ajili ya kuuza na kubadilishana bidhaa wakulima na watu watakaotumia matango.

Kifaa chenye rangi ya njano na kijani kikitumika wakati wa kuvuna mpunga pamoja na mwanamke aliyesimama pembeni ya hicho kifaa, inaashiria uvunaji wa mpunga kwa ajili ya kwenda kuuzwa na kutumika kwa watu kwa ajili ya kupata mlo kamili na wenye afya kwa ajili ya jamii.

Mandhari ya kijani kibichi inayoonekana ikiwa imetawaliwa na milima pamoja na pundamilia na swala ambao wakionekana wakifurahia mazingira ya pale. Hii sehemu inaonyesha utalii ambao wanyama hawa wakionyesa vivutio katika hii moja ya mbuga ambayo inakwenda kunufaisha jamii kutokana na mandhari yake nzuri na hii ndo inayovutia kwa ajili ya watu.

Mandhari nzuri iliyozungukwa na miti ya kijani kibichi pamoja na anga lililotanda kwa mawingu meupe na bluu, ikiashiria upatikanaji wa hewa nzuri kwa ajili ya mtu yeyote na kwa ajili ya wanyama.

Mdaktari wanne wa wanyama wakionekana wakiwaangalia mbwa wadogo ambayo ni ishara ya kuwajali na kuwaangalia wakiwa wamesimama mbele ya gari lenye rangi nyeupe na matairi, inaonyesha kwamba wako tayari kuwaangalia wanyama na kuwapa afya bora kwakuwapatia mahitaji yao na virutubisho katika miili yao.